Mtu mzee aliyevaa shati jeusi na barakoa ya samawati anapokea sindano kwenye sehemu ya juu ya mkono wa kushoto, nyuma yake kuna meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe na pia mhudumu mwingine wa afya.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi ameketi kwenye kitanda cha hospitali cha rangi ya samawati, amepitia mchakato wa kuchangia damu. Kuna pakiti iliyojaa damu kutoka kwa mwanaume huyo. Anashika na kubonyeza kitu cha kijani kinachofanana na mpira.

Mchoro wa chati mgeuzo kuhusu malaria, unaonyesha kinga na uthibiti ukiwa na picha ya mama na mtoto wake wakiwa wamelala chini ya wavu wa mbu wa rangi ya samawati.

Mhudumu wawili wa afya; wamevaa mavazi ya kinga kabisa na wanaonekana kumsaidia mgonjwa ambaye ni mwanaume na anayeonekana kuwa mgonjwa sana, kulala kitandani hospitalini.

Lori la rangi ya nyeupe, likiwa na maandishi ya Beyond Zero Clinic. Mzee aliye na fimbo, ya kutembea, ameshuka, kutoka kwenye lori, na watu wengine, wamekaa kando ya lori.

Mwanaume mwenye masharubu , amefungua mdomo wake ili akaguliwe na daktari wa meno. Aliyeshika kifaa cha meno, daktari huyu amevaa glavu za samawati.

Polisi wakiwa kwenye pikipiki, wakiwa wamejihami kwa bunduki na vifaa vya usalama. Mmoja anaendesha pikipiki. Mwingine anaonekana kufyatua risasi kwa lengo fulani. Mazingira ni uwanja wazi.

Mti mkubwa umeanguka juu ya gari la rangi ya maroon . Inaonekana mvua ilikua kubwa. Anga ni la mawingu na mazingira ni yenye unyevunyevu na baridi.

Hii, ni sakafu ya bahari. Kuna aina nyingi za samaki. Pia, kuna mimea yenye majani makubwa ya kahawia. Kuta zinaonekana kuwa karibu na troli moja. Mandhari ni nzuri na ya kupendeza.

Meza ya ofisi yenye draw nyeupe, juu ya meza kuna kompyuta mbili. Meza hii ina kiti cheupe chenye magurudumu. Mandhari haya ni safi na yakuvutia.

Kiunzi cha kutembelea cha chuma kilichowekwa kwenye kona ya chumba chenye ukuta wa rangi ya samawati. Sakafu ya chumba hiki ina vigae vya rangi ya kahawia. Katika kona ya kushoto kuna sehemu ya kiti inaonekana.

Chumba cha mashine kinacho-fanana na sehemu ya uchunguzi wa X-ray katika hospitali. Kuna mashine kubwa upande wa kushoto inaonekana kua sehemu ya kifaa cha uchunguzi wa picha za mwili.

Mtoto aliyelazwa hospitalini na amewekewa mshipi akipokea matibabu. Kando yake kuna paketi ya nepi, amefunikwa blanketi yenye mchanganyiko wa rangi.

Mazingira ya hospitali yenye vitanda vya hospitali. Nesi mmoja anaonekana akirekebisha kitanda kwenye ukuta na mabango mawili makubwa ya rangi ya zambarau unayotangaza mozzart bet .

Mhudumu wa Afya wa kike aliyevaa sare na barakoa nyeupe anamdunga sindano mtoto kwenye tako. Mtoto huyu anakaa mwenye uchungu mwingi kwani analia.

Mtoto, anapewa chanjo, na afisa, wa afya, mama yake, amevaa, nguo ya rangi, ya nyekundu. Wazazi wengine, waliobeba watoto wao, wanasimama kwa mstari, wakisubiri zamu yao.

Kikapu cha mpira wa vikapu kikiwa na wavu wake. Mlingoti wake una rangi ya kijani, na wavu wake una mchanganyiko wa rangi. Anga ni safi bila mawingu.

Mimea ya ndizi ikiwa na ndizi ambazo bado hazijaiva, huku majani mwengine yakiwa yamekauka. Jua limewaka na mazingira ni ya bustani.